Taswira hii inaonyesha mazingira ya kujifunza ya kidijitali, kompyuta kubwa ikionyesha mhandhiri wa mtandaoni akielekeza kwenye chati na graph uku watu watatu wakihusikua kwa njia tofauti, moja ameketi juu ya kompyuta akitumia laptop, mwingine amelala juu ya vitabu akifanya kazi na laptop, watatu ameketi sakafuni akiwa amejificha kwenye kujifunza, pia kuna Icon za kujifunza elimu.

Mtoto ameketi mezani akiwa ameandika kwenye daftari kwa kutumia penseli huku akitazama video ya mtu anayezungumza kupitia kompyuta kibao iliyo mbele yake. Ana nywele zilizopambwa kwa shanga na amevaa fulana mikono mirefu ya rangi nyekundu. Mandhari ni ya ndani yenye mwangaza mzuri na mapazia ya mistari ya wima.

Rundo la vitabu vikubwa limetumika kama jukwaa la teknolojia likiwa na kompyuta mpakato juu yake na kuzungukwa na vifaa vya kidijitali kama tablets na simu. Watu kadhaa wanashughulika na vifaa hivyo baadhi wakisoma vitabu, wengine wakitazama video au kutumia programu za kidijitali. Mtu mmoja anapanda ngazi kufikia kilele cha vitabu, ikiashiria safari ya kujifunza. Juu ya skrini ya kompyuta kuna alama ya wifi , ikiashiria muunganisho wa mtandao.

Taswira hii inaonyesha jalada la ripoti ya UNESCO ya mwaka 2023 kuhusu elimu ya kimataifa. Mandhari ya picha kuu ni watoto waliovaa fulana za kijani, wakikusanyika mezani kwenye eneo la nje lenye mwangaza wa asili, ikiashiria hali ya ujifunzaji wa kijamii katika mazingira ya utaam. Mtoto mmoja anashika bakuli la blue na wengine wanaangalia kwa makini, ikiashiria muingiliano wa elimu na shughuli za kila siku.

Taswira hii inaonyesha mtu aliyeketi mezani akishiriki mazungumzo ya video kupitia kompyuta mpakato. Skrini ya laptop inaonyesha mtu mwingine aliyevalia blazer ya mistari na fulana ya rangi ya chungwa, ishara ya mazungumzo rasmi au ya kirafiki kwa njia ya mtandao. Pembeni, kuna mmea wa ndani na kipanya cha kompyuta, huku ukuta wa nyuma ukiwa na rangi hafifu.

Mwalimu amesimama kando ya watoto wawili walioketi mezani, akiwasaidia na kazi au somo kwa kutumia kompyuta mpakato. Watoto wanafanya kazi zao kwenye karatasi zilizo na michoro au maandishi, huku kikombe cha penseli na vifaa vya kuandikia vikiwa mezani. Ukutani kuna bango la alfabeti yenye herufi zilizochorwa kwa rangi tofauti, ikiashiria mazingira ya awali ya kujifunza.

Muundo huu unaonyesha mtu anayekaa mezani kwa kutumia kompyuta mpakato. Kwenye meza kuna kikombe cheupe, daftari jekundu, kalamu, na mmea wa kijani, huku dirisha likiwa limepambwa na mmea mwingine wa kupendeza. Ukuta wa matofali unaongeza mandhari ya utulivu wa kazi au kujifunza.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta na anaonekana kushiriki mkutano wa mtandaoni kupitia skrini yenye sura za washiriki kadhaa. Skrini ya pili inaonyesha programu ya kazi, labda ya usanifu wa programu au usimamizi wa mradi. Mezani kuna kikombe cha kahawa, mouse , kibodi na mmea mdogo, vikiongeza mandhari ya utulivu na umakini. Nyuma kuna mwangaza hafifu na mazingira ya ndani yenye mtindo wa kisasa. Mpangilio huu unaonyesha mazingira bora ya kazi au kujifunza kwa njia ya mtandao.

Picha hii inaonyesha mtu ameketi mezani akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video unaoonyesha washiriki kadhaa, na pembeni kuna kitabu kilichofunguliwa chenye chati na grafu. Mtu huyo pia anaandika kwenye daftari na kuna simu ya mkononi iliyowekwa karibu.

Saa iliyo mkononi imevaliwa na mja mwenye asili ya kizungu. Amelishika kalamu kwa kutumia mkono wake wa kulia ulio juu ya kitabu ambacho kimefunguliwa. Picha ya mwanamke inaonekana katika tarakilishi akiwa amesimama mbele ya ubao.

Mama huyu mwenye asili ya kizungu, ameketi katika treni. Kiti ambalo ni la rangi ya samawati. Kuna mkoba ambao upo katika juu ya kiti ambao upo kando yake na ameshika kalamu katika mkono wake anaandika katika kitabu.

Mawasiliano baina ya wanawake wawili, mwanamke mmoja anaonekana katika tarakilishi. Huyu mwingine ameketi, mkononi mwake mna kalamu anaandika kwa kitabu, ni kanakwamba ni mwanafunzi ambaye anafunzwa na mwalimu huyu ambaye anaonekana kwa kompyuta.

Maktaba ya kisasa yenye rafu nyingi za vitabu, imepangwa kando ya kuta, huku meza na viti zikiwa katikati kwa ajili ya kusoma, au kujifunza. Mtu mmoja amesimama karibu na vitabu, labda akisoma jadala, au akipanga vitabu. Mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha ukipa chumba hali ya utulivu, na mwonekano wa kupendeza. Sakafu imefunikwa kwa kapeti jekundu, na kuta zina mabango, au matangazo ya kielimu.

Muundo huu unaonyesha maktaba au chumba cha elimu chenye rafu zilizojazwa vitabu na watu wanne wakihusika katika shughuli ya kuchagua, kusoma au kupanga vitabu. Mmoja yuko juu ya ngazi akifikia vitabu vya juu huku wengine wakisimama karibu wakichunguza maudhui au kupanga karatasi. Sakafu ina masanduku na stakabadhi, ikiashiria mazingira yenye shughuli za kitaaluma au uhifadhi wa maarifa.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kimepambwa kwa unyenyekevu kikifunikwa shuka ya kijani taulo mbili zilizo kunjwa. Moja ya buluu na nyingine nyeupe. Juu ya kitanda kuna neti ya mbu iliyo ning'inizwa kutoka darini. Ukutani kuna msalaba wa kidini unaona ashiria imani ya mkazi. Pembeni ya kitanda kuna kabati la mbao lenye milango ya vioo. Rangi ya ukuja ni baigi ya sakafu ni ya kahawia ikitoa mwonekano tulivu unaendana na matumizi ya chumba kwa mapunziko au malazi ya muda.

Wanafunzi wameketi darasani kila mmoja akiwa na kompyuta mezani. Wanafanya kazi au kujifunza kwa umakini. Madawati yamepangwa kwamistari miwili kando ya kuta na wanafunzi wanaelekea kwenye screni zao. Wakionekana kushughulika sana. Mwalimu yupo karibu na mmoja wa mwanafunzi labda akielekeza au kusaidia kazi. Dirisha kubwa lenye pazia nyekundu linaruhusu mwangaza kuingia darasani na ukuta unao ubao mweupe pamoja na mabango ya kielimu yanayosaidia katika somo.

Taswira hii inaonyesha mkutano au darasa la watu wazima wameketi kwenye viti vya darasani vilivyopangwa safu, wakielekea mbele ambako kuna uwezekano wa kuwa na mwezeshaji au mwalimu. Baadhi ya washiriki wanashika kalamu daftari ikiashiria kwamba ni shughuli ya kujifunza au mkutano wa kitaaluma. Mandhari ya ndani ina taa za ukutani na vitengo vya hewa ya hali ya juu.

Taswira hii inaonyesha ukumbi wa mikutano wa kisasa wenye meza ya mviringo ya mbao iliyozungukwa na viti vya ofisi vya rangi nyeusi. Ukutani kuna televisheni ya skrini kubwa ikionyesha picha na maandishi na white board upande wa pili wa ukuta. Pia kuna bango la kusimama lenye maandishi ingawa si rahisi kusoma maelezo kamili. Taa nyingi za dari huangazia vizuri eneo hilo likitoa muonekano wa usafi na utulivu.

Taswira hii unaonyesha ukumbi mkubwa wa mikutano, au shughuli za kijamii, ukiwa na viti vya bluu vilivyopnagwa kwa safu, kutoka sakafuni, hadi kwenye ghorofa ya juu. Dirisha kubwa kwenye upande wa kulia, huingiza mwangaza wa asili, na nguzo zinazoshikilia jengo huongeza udhabiti, wa kisakafu. Sakafu ni ya vigae safi, na kuna milango ya kuingilia nyuma ya ukumbi, inaashiria uwezo wa kuandaa shughuli kubwa, zenye hadhira pana.

Muundo huu unaonesha chumba au maabara ya kompyuta za mezani zilizopangwa kwa safu kila moja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Skrini zinaonesha ukurasa wa kuingia wa window seven na mbele ya chumba kuna whiteboard na skrini ya projekta. Rangi ya ukuta ni kijani hafifu na mazingira yanaashiria mazingira rasmi ya kujifunza au kufundishia.

Darasa tupu lina meza na viti vya kijivu vilivyopangwa kwa safu nyingi, likiwa na madirisha makubwa upande mmoja yanayowezesha mwangaza wa asili kuingia kwa wingi. Sakafu inaonekana kuwa ya uso laini wenye rangi ya mwangaza, ikiongeza hali ya usafi na utulivu. Hakuna watu wala vifaa vya kuashiria shughuli za kufundisha kwa wakati huu.

...inaonyesha sehemu ya maktaba. Kuna safu kadhaa za rangi zilizojaa vitabu pamoja na meza na viti vinavyotumika kwa usomaji na kujifunza. Baadhi ya watu wameketi wakisoma au kufanya kazi kimya kimya. Dirisha kubwa linatoa mwanga wa asili na mazingira yanaonekana kuwa tulivu yanayofaa kuwa ya kujisomea. Ni mfano bora wa nafasi ya elimu inayohimiza utulivu na umakini.

Kinaonyesha chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mtu mmoja. Kila kitanda kimefunikwa na blanketi la kijani na juu kuna chandarua cheupe kilichoning'inzwa kutoka kwenye dari. Kati ya vitanda kuna stendi ya mbao yenye kitabu na ukutani kuna picha tatu ndogo zilizowekwa kwenye fremu. Dirisha halionekani wazi lakini kuna mlango upande wa kushoto na mwangaza wa dari wa bulb ya florescent .

Inaonyesha kikao cha kitaaluma au mkutano wa mafunzo ukifanyika ndani ya chumba cha mikutano. Watu wameketi kuzunguka meza kubwa ya mstatili, wakiwa na kompyuta mpakato na daftari. Huku mtu mmoja akiwa mbele akiwasilisha mada kupitia skrini ya projector . Mandhari inaonyesha ukuta mweupe, sakafu yenye carpet nyekundu, na mazingira ya uzalishaji wa maarifa na mijadala ya kitaaluma.

Mchezo wa badminton. Wachezaji waliovaa mashati ya njano na kaptura nyeusi wanacheza kwa nguvu. Mmoja anaruka juu kuchapa mpira wa ndege, mwingine anajiandaa kupokea akiwa ameinama. Mwamuzi ameketi kwenye kiti cha juu akisimamia mechi huku mashabiki wakiwa wameketi pembeni wakifuatilia kwa makini. Ukuta ni wa rangi nyekundu na dari ni ya chuma ikionyesha uwanja wenye miundo madhubuti na wa kisasa.

Vitanda viwili vya mbao vipo kando kwa kando, kila mmoja wao kikiwa na mto mweupe, chandarua na matandiko meupe vile vile. Sakafuni katikati ya vitanda hivi pana mkeka mdogo. Mapazia yamefunguliwa na mwanga unapenya dirishani katika chumba hiki.

Chumba hili lina viti vingi venye rangi nyekundu ambapo watu wengi wameketi na hasa panaonekana kuwa ni wanafunzi na wanatia makini kwa yale yanayoendelea katika chumba hii.

Hili ni chumba cha kulala. Ni bweni vitanda vya staha mbili zinaweza kuonekana. Katika upande mmoja matandiko ya rangi nyeupe yanaonekana katika kitanda hiki. Katika upande mwingine kuna kitanda ambalo la chini lina matandiko ya rangi nyeusi na kijani na chini ya kitanda hiki kuna sanduku ya rangi ya samawati.

Mtoto ameketi mezani akijihusisha na shughuli ya ubunifu kwa kutumia kalamu nyekundu. Mezani kuna vifaa vingi vya sanaa, makaa mbalimbali ndani ya chombo cheupe. mikonge udongo wa ujani wa kutengeneza upo kontaine ndogo yenye kifuniko cha blue na umbo la mbao. Madhari ya nyuma ina sifa ya benji ya mto wa blue kijani uku mwangaza wa jua ukiingia kupitia dirisha.

Taswira hii inaonyesha shughuli ya kujifunza Kati ya mtu mzima na mtoto wakiwa wameketi mezani huku wakishirikiana na kadi za namba, zenye rangi angavu. Mtu mzima anashika kadi na penseli akionekana kumwongoza mtoto ambaye anaangalia kwa makini. Nyuma kuna rafu za vitabu, na michoro ya watoto ukutani ikiashiria mazingira ya elimu ya awali au nyumbani.

Mtu anayesukumwa kwenye kiti cha magurudumu anapita kwenye korido yenye sakafu ya madune ya buluu na nyeupe, akiwa ameambatana na mtu mwingine anayeshika kiti hicho. Korido hiyo ina handaki za kushikilia pande zote na pametundikwa mapambo au vifaa vya kielimu ukutani. Mwisho wa korido kuna mlango wa vioo, unaoonyesha mtu aliye simama upande wa pili.

Muundo huu unaonyesha mazingira ya kujifunza ya darasani ambapo watu wawili wanshirikiana katika somo la fisikia au uhandisi. Mmoja amesimama mbele ya ubao wa chaki ulioandikwa current equals voltage over resitance na current equals one over resistance ikidokeza mjadala kuhusu sheria ya ohm inayo tumika kueleza uhusiano kati ya mkodo wa umeme voltage na resistance .

Muundo huu unaonyesha watu wakishiriki shughuli ya kijamii au ya kujifunza huku mmoja akiwa na fulana iliyoandikwa, Billy beings coffee. Mwingiliano kati yao unaashiria ushirikiano au mazingira ya kazi au mafunzo ya vitendo. Mazingira ya ndani yanafananishwa na ofisi au kituo cha jamii likiwa na dirisha, samani na vifaa vya kawaida.

Mtoto ameketi mezani na mtu mzima katika shughuli ya kujifunza au tathmini ya maendeleo. Mtoto amevaa shati ya miundo ya mistari na anashika vikwapu vidogo vya mbao vyenye namba na alama za hisabati. Mtu mzima amevaa shati ya buluu na anashika kalamu pamoja na kibao cha maandishi kwa ajili ya kuchukua kumbukumbu. Mandhari ya nyuma ina onyesha darasa lilio na viti na meza likiwa lime pangiliwa kwa ajili ya shuguli za kielimu.

Mtu amevaa fulana ya jano na begi ya mgongoni amesimama kwenye mazingira ya kijani akishika kitabu cheupe chenye jalada ya rangi ya warindi kali. Anaonekana kuzingatia kusoma uku mazingira yakionyesha bustani au eneo la inje lenye utulivu. Mwonekana huu unasisitiza umuhimu wa kujifunza katika maeneo ya asili uku likileta taswira ya utulivu, umakini na usawazishaji wa maarifa na mazingira ya inje.

Taswira hii inaonyesha watu wawili wakichora kwa kutumia crayons kwenye karatasi kubwa mezani. Kuna mchoro wa maumbo mbalimbali kama duara, pembe tatu, na mistari ya rangi. Crayons zimesambazwa mezani na pia zipo ndani ya kiboxi cha mbao cha kuhifadhia. Mwanga wa asili kutoka dirishani huangazia mazingira haya ya utulivu na ubunifu. Kila mmoja anaonekana kushiriki kikamilifu akiashiria shughuli ya pamoja ya kujifunza au kuburudika.

Muundo huu unaonyesha mtoto na mtu mzima wakishiriki kwenye shuguli ya kujifunza au kujifurahisha nyumbani. Wakiwa wameketi mezani mtoto anaangalia mtu mzima anayeshika kibao cha kidijitali kinachowekwa kwenye stendi, huku mezani kukiwa na vifaa vya kuchezea, magari ya rangi tofauti, matofali ya plastiki na muundo mdogo wa nyumba ya kuchezea.

Muundo unaonyesha watoto katika darasa wakijihusisha na shughuli za ubunifu, kama kuchora kwa kutumia penseli za rangi. Mtoto aliye mbele amevaa shati ya buluu na nyeupe ya mistari, akifanya kazi kwenye meza nyekundu huku karatasi ya mchoro ikionekana mbele yake. Mazingira ya darasa yamepambwa kwa rangi za kuvutia. Viti vya kijani na manjano na bango la zambarau lenye umbo mbali mbali ukutani.

Taswira hii inaonyesha mazungumzo ya watu wawili mezani mmoja amevaa fulana ya chungwa akieleza jambo kwa ishara na mwingine kwenye fulana ya kijani yenye michoro akimsikiliza. Kati yao kuna kompyuta mpakato na karatasi. Na kwa nyuma kuna dirisha lililoleta mwangaza wa asili pamoja na mipaa ya ndani.

Muundo huu unaonyesha mtu aliyejilaza kwenye mkeka wenye miundo ya rangi, akiwa amevaa mavazi ya blue yenye michoro, na akijiuzisha na kusoma au kuandika kwa makini. Karatasi nyingi zimewekwa mbele yake, pamoja na stakafadhi nyingine zilizo songamana pembeni, ikiashiria shughuli ya kujifunza , kuchakata taarifa, au kupanga majibu.

Picha hii inaonyesha watu wanane wameketi sakafuni ndani ya chumba cha starehe, wakiwa katika shughuli ya pamoja. Mtu aliye mbele anawaelekeza wengine akiashiria kuwa huenda ni mwalimu au kiongozi wa kikao. Wote wanafanya ishara ya mkono inayofanana na okay . Kidole gumba na cha shahada vikigusa, huku vingine vikiwa wazi. Mazingira yanavutia. Kuna mito na rafu ya vitabu au mapambo na hewa ya utulivu wa kujifunza au mazoezi ya kisaikolojia. Hii inaweza kuwa kipindi cha yoga , kutafakari au hata kujifunza lugha ya alama.

Picha inaonyesha watu wawili wakifanya shughuli ya kielimu mezani mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu akitazama kitabu chenye maumbo ya rangi mbalimbali na mwingine akionyesha kitu kwenye kitabu hicho. Mezani kuna vifaa vya kujifunzia kama pete za rangi, maumbo ya kijiometri na nyanzo nyingine za kusaidia kufundisha. Mandhari ya nyuma ina kitanda chenye mashuka ya muundo wa kupendeza na rafu zilizojaa vifaa vya nyumbani.

Watu wawili, mmoja ni mwanamke, amevaa sweta nyeupe na mkono wake wa kulia uko juu ya kitabu. Amefungua mdomo wake akitazama tarakilishi anayoitumia kijana huyu kana kwamba anamfunza jambo.

Watu wawili wenye asilia ya kizungu mmoja ni mwanamke mzima mwenye nywele fupi huyu mwingine mchanga kiasi bado kipusa wote wanapiga tabasamu wameketi mbele ya tarakilishi katika chumba lilopangwa vitabu.

Msichana mwenye nywele yenye urefu wa kuufikia mgongo wake. Amekalia kiti nyeusi yenye magurudumu ambapo mkoba wenye rangi nyeusi umetundikwa na ni katika chumba lililokuwa na watu wengine. Anatumia tarakilishi, usoni mwake amevalia barakoa nyeusi.

Watu wawili wanaonekana, mmoja akiwa ni mwanamke, mwingine akiwa ni mtoto mdogo mvulana. Mwanamke huyu ameshika kitu chenye rangi ya samawati na mtoto huyu mvulana ameshika kitu chenye rangi ya manjano. Ni na kana kwamba wanacheza pamoja.

Mama aliyevaa miwani amemshika mtoto huyu koo kana kwamba anamwambia ati aweze kutoa sauti. Kuna microphone ambapo mtoto huyo anaweza kufungua mdomo wake akiuelekeza.

Hawa ni watoto ambao wamekalia viti venye magurudumu, ambao wana mahitaji maalum. Mtoto huyu mmoja anaonekana kupiga tabasamu. Mkono huu wake mmoja ameishika kwa kichwa.

Watu wawili wanaonekana wamenyoosha vidole vyao gumba. Mmoja wao ni mtoto mdogo ambaye amevaa barakoa usoni lenye rangi ya samawati. Juu ya meza kuna kalamu, kitabu na pochi.